Huu ni msitu ambao moto umeweza kuwaka ndani yake. Kwa hakika kuna misitu ambayo ii duniani, huweza kuweka moto kulingana na hali ya joto kuwa juu sana. Kuna sehemu ambayo bado haijashika moto, huku nyingine moto ukiwa mkubwa, tayari kungoja ili uweze kupata kuzimwa. Moshi mweusi unaonekana kupaa juu kuonekana ukubwa wa moto ule.

Hawa ni watu ambao wamevalia jinsi ya kujikinga. Tayari wamekuja na kufukua maiti na kuubeba kwenye karatasi vizuri na kumwelkelea juu ya gari ile ili waweze kumsafirisha kuenda chumba cha kuhifadhi maiti. Wamevalia nguo nyeupe kabisa huku wengine wakiwa wamevalia zile mitungi ambazo zina dawa na kuweza kunyunyiza mahali ambapo wameweza kumtoa maiti yule.

Hizi ni chupa ambazo huweza kupakiwa dawa , kuna dawa aina mbili ambazo ziko katika chupa hii kunayo chupa ile ambayo ina dawa aina ya mtiki ambayo inaweza kurudisha nguvu za kiume na kuna nyingine ambayo ni dawa ya mkoko ambayo husaidia kwenye mchakari wa haja.

Hapa ni hospitalini na ni kwenye chumba cha akina mama na watoto. Kina mama wameketi pale huku mama aliye mbele amemshika mtoto wake mkononi huku kamfungua miguu pale ili daktari huyu ambaye ni nesi aweze akamdunga sindano . Mkononi nesi yule ameweza kushika sindano na huku nyuma yake kukiwa na watu ambao wanatazama kitendo kile.

Hapa ni kwenye chumba, na hawa ni watu wanaoweza kufanya kazi, wanaoweza hata kuu, nyunyiza dawa, kunyunyiza jambo katika jumba hili, kunae mmoja ambaye anapanguza meza ile na huku mwingine akinyunyiza dawa vizuri katika chumba hili, ili kuweza kukinga jambo fulani au kuzuia.

Hapa ni kwenye sehemu ambayo, jengo limeweza kupata kuporomoka. Kuna wale ambao wameweza kuvalia nguo za bluu, wamekuja kusaidia katika uokoaji, huku kukiwa na wengine ambao pia wanawasidia wale ambao wanafanya usaidizi ule. Mahali hapa pameporomoka labda kutokana na tetemeko la ardhi au jambo lingine. Watu hawa wanasaidiana ili kuweza kuinua jengo hili, waweze labda kuokoa vitu au watu.

Hapa ni kwenye maabara ya shuleni. Wanafunzi wamo wanafanya somo kwa kutumia vifaa vile vinavyopatikana katika maabara. Kunao wanafunzi ambao wameketi kwa kundi nyuma ya binti yule ambao wako tayari katika kufanya mazoezi ya kitu ambacho wameweza kufunzwa. Binti huyu ameweza mkononi kushika kifaa huku akiwasha moto kutumia jambo, kifaa kile kinachotumika kuwasha moto kwenye maabara ya shule kwa kufanya somo lile.

Hapa ni mahala nje ya jengo. Mahala ambapo kumeweza kuwekwa tenki watu waweze kunawa mikono yao kabla ya kuweza kuingia kwenye jengo hili. Mna tenki ambayo ina rangi ya njano ambayo inaweza kubeba maji. Huku mnayo ndoo mle chini ambayo inatumika kuteka maji yale ambayo mtu ameshatumia tayari kunawa.

Hapa ni kwenye chumba na huyu ni daktari ambaye amefungua mfuko ule wa mkoba wake wa kuweza kubebea madawa na daktari huyu ni daktari wa kiasili anamadawa ambazo amezifunga vizuri kwenye mkoba ule kwa makaratasi tofau titofauti huku mkono mwingine ukiwa umeshika ilekaratasi ambayo ameweza kuandika yale maelezo jinsi ya kupeana dawa zile alizonazo.

Hapa ni darasani na kuna wanafunzi ambao wameketi mle darasani, huku mwalimu wao akiwa mle mbele. Kunaye mwanafunzi ambaye ni binti ambaye amesimama mbele ya darasa ile, huku akiashiria wengine kwa kuonyesha kitu kwa kutumia maelekezo ya mikono na mwili.

Hapa ni mahala ambapo watu wamekuja kupata huduma za kiafya, na ni mahala nje mbali na hospitali, ni siku ambayo watu wameweza kuja kupata matibabu, daktari huyu akiwa ni daktari ambaye anafanya kwenye kitengo cha maskio, anatumia ile mashine spesheli kuweza kuangalia maskio ya binti ule, ili kuangalia a tatizo lake ni lipi na kama yuko sawa aweze kumfahamisha.

Hapa ni mahali ambapo watu wamekuja kupata matibabu, mama yule ameketi chini huku akiwa amevalia barakoa mbili amejifunika huku kaufunua mkononi pale mwake ili daktari huyu ambaye amemdunga sindano pale aweze kumdunga sindano, ambapo anapokea chanjo hii huku daktari pia amevalia saa mkononi na akashika pamba ambayo atakayo itilia pale atakapomaliza kumdunga sindano ile.

Ni mwanamke ambaye ni binti, mkononi ameweza kushika barakoa ambazo zimepakiwa kwa pamoja huku akiwa amevalia moja, nyuma yake kuna watu ambao wamesimama mmoja akiongea na simu mwingine akimsubiri amalize kuongea na simu huku wengine wakipita huku kando yake pale nyuma pia ukuta ule una bango ambalo linaonyesha mahala pale kunauzwa ice cream .

Hapa ni barabarani ambapo kumeweza kuharibika kutokana na hali mbaya ya hewa ambapo mvua ilinyesha kwa wingi kisha kuharibu sehemu moja ya barabara. Kunao mafuriko pale upande mwingine wa barabara huku watu wamekuja kjionea mahala hapo jinsi palivyoporomoka.

Ni bango ambalo linaashiria kwamba ni uuzaji wa dawa na daktari Asmin na ni dawa ambayo imefahamika kama Syrap ambayo inasaidia katika uponyaji wa mtu anapopata anaumwa na kichwa. Ina picha za watu ambao wanaonekana kuwa wanaumwa na kichwa na kukishika kichwa kile. Kuna maelezo pia kwa kueleza jinsi dawa hili inavyopaswa kutumika.

Hapa ni hospitalini na ni kwenye sehemu ya mama na watoto, binti yule amemshika mtoro wake huku akiwa amemwangaliza sehemu ya nesi tayari kupokea chanjo, nesi yule amejikunja huku akimpa chanjo mtoto yule ili iweze kumsaidia kukinga magonjwa.

Hivi ni vifaa vinavyotumika hospitalininkatika matibabu, kunayo chupa ambayo hutumika kubeba chanjo na ni chanjo ambayo husaidia kukinga magonjwa husika pia mnayo sindano ambayo hutumika kutoa dawa ile kutoka kwenye chupa panapotumia kuchanja mtu.

Hizi ni tembe ambazo zimeweza kuwekwa mahala pale tayari kuweza kutumika. Tembe aina ya ibuproven ambazo huweza kutumika katika kuumwa na kichwa. Na pia huweza kuzuia maumivu kama vile arthritis na pia husaidia homa.

Hawa ni nzige ambao wanaruka juu angani, wamekuja kuvamiwa mimea hii ambayo ina kijani kibichi. Mwazo nzige wanfahamika kwa kufamia mimea ambayo yenye rangi ya kijani kibichi ili kuweza Kula mimea hizo zote na kuharibu rangi Ile.

Hapa ni kwenye hospitali ya kutibu meno, na hapa ni kwenye sehemu ya mapokezi. Binti yule ambaye anafanya kazi kwenye sehemu ya mapokezi, yupo kwenye tabasamu tayari kumngoja mtu ambaye anaye kuja kuhudumiwa, aje amwelekeze njia mahali ambapo atakapo mkuta daktari.

Hapa ni hospitalini kwenye kitengo cha daktari wa meno . Kunao watu watatu, moja akiwa ni mgonjwa ambaye amelazwa pale ili kuweza kufanyiwa kuangaliwa na madaktari wao, kunao wawili pale ambapo ni binti ambao wanamuangalia huku mmoja akiwa ameshikilia kile kifaa cha kuleta mwangaza na mwingine akiwa ameshikilia kifaa kingine cha kukagua meno.

Huyu ni mtu ambaye ameweza kuvalia kile kifaa cha kumkinga kutokana na kuumwa na nyuki. Na amebeba mikononi mashine ile ambayo inasaidia kuweza kutoa moshi ili kuwafukuza nyuki. Ameelekeza mashine ile kwenye ukuta ule ambao ni ukuta wa mabati. Huku akiinyoosha ile moshi yake iweze kuwafukuza nyuki wengi.

Hapa ni mahala nje na hili ni gari ambalo limeegeshwa. Kuna hawa kina dada wawili ambao wamesimama nje ya gari lile huku wakiwa wamevalia barakoa na huku pia mikononi wamevalia glovu wakiwa wanaashiria jambo au tukio fulani.

Hizi ni chupa ambazo zinatumika kubeba chanjo zimesimamishwa mahala pale vizuri huku kwa mtazamo, zina rangi ya njano kwenye kifuniko cha juu, huku maandishi yake yakiwa yameandikwa kwa rangi nyeusi na kuashiria chanjo Ile inatumika aje na inatumika kutibu nini.

Hapa ni hospitalini na ni kwenye kitengo cha daktari wa meno. Kunao watu watatu mmoja akiwa ni mgonjwa ambaye amelazwa kwenye kiti kile vizuri na kuufungua mdomo wake ili uweze kuangaliwa mema. Kunaye nesi pale kando ambaye ni wa kike ambaye ameshika mashini pia spesheli kuelekeza kwa mdomo wa mgonjwa yule. Daktari pia yuko pale kando ambaye ni wa kiume, ameshika ile mashine spesheli pia ikiangalia meno akiikagua meno ile.

Hizi ni tembe za dawa aina ya asithromic. Azithromic ni dawa ya antibayotiki inayotibu maambukizi mbalimbali yanayosababishwa na bacteria kama vile ya kupumua, ngozi, masikio macho na magonjwa ya zinaa.

Hivi ni vifaa ambavyo hutumika hospitalini, kunazo chupa tatu ambazo ni chupa ambazo hutumika kubeba chanjo, ni chipa mbili zizazotumika kutoa chanjo kwa kutumia sindano na moja ni kwa njia ya kupasua kwanza iliuweze kutumia sindano kutoa chanjo ile, kunao pia barakoa na sindano ambayo imewekelewa pale.

Huku ni kwebye chumpa cha kuweza kufanya upasuaji, mle hospitalini, kunao madaktari aina ainadi na ni madaktari ambao huweza kusaidiana katika hii sehemu ya uendeleaji wa upasuaji, kuna madaktari kila upande, na kila daktari akiwa na jambo lake anasaidia katika upasuaji ule, kuna manesi ambao pia wanangoja kuashiliwa kufanya jambo ili waweze kuleta au kufanya jambo hili.

Mahala nje ya ofisi. Watu wameweza kuketishwa, wengine kwa viti, Ili waweze kuzungumziwa. Kuna hawa wale ambao wamekalia viti za mbao na wengine wakakalia viti za plastiki. Mama Yule binti ambaye amejulikana akifunga kama binti wa kiislamu amesimama kati kati ya watu huku pale akiwa anawafunza Yale maelezo ambayo ameshikilia mkononi kwa kijikaratasi.

Hapa ni hospitalini na ni kwenye chumba cha watoto na akina mama, kuna nesi wawili ambaye kila mmoja ameshika mtoto huku wakiwa anamtandaza chini kwa kitanda kile ambacho mama yule ameketi tayari kungoja wale watoto wake alioweza kufaulu kujifungua salama.

Ni kwenye chumba ambacho kimeweza kuwekwa vitu ambavyo vimepangwa kwenye maboksi, kunao watu pale ambayo mmoja ambayo amevalia aproni ile nyeupe ameshikilia simu mkononi anawapa maelekezo hawa wengine ambao wamo na yeye

Hizi ni chupa ambazo hutumika kubeba chanjo. Chanjo hii inayobebwa hapa kuweza kutumika katika kutibu au kukinga ule ugonjwa wa Measles, Rubella na pia virusi ambavyo vya Mumps . Dawa hizi bado ni mpya, hazijaweza kutumika.

Ni hospitalini na ni kwenye chumba cha daktari. Mama yule amembeba mtoto wake mkononi huku akimwelekeza upande wa daktari na kumshika vizuri ili daktari yule ambaye ni wa kiume amesimama na kushika dawa mkononi, anamtilia dawa ile kwenye mdomo wa mtoto.

Hapa ni hospitalini na ni kwenye chumba cha kuweza kufanya upasuaji, kuna mgonjwa ambaye amelazwa pale kwenye kitanda cha machela, amaye anafanyiwa upasuaji kwenye mguu wake, kuna madaktari watatu mmoja akiwa wa kike, wengine wa wa kiume wako katika hali ya kufanya upasuaji.

Huyu ni chura, ambaye huweza kupata kuosha choo. Yuko pale kwenye inje ya mlango wa choo. Yuko katika harakati ya kuweza kufanya usafi. Mkononi ameshika ndoo ambayo ni nyekundu na ndani imbaki imebeba maji. Pia mkono mwingine ukiwa umebeba ile brush ambayo inamsaidia kusugua. Kunao viatu pia vinavyo, vilivyo pale kando ya ukuta ule.

Hapa ni mahali ambapo watu wamekuja kuteka maji. Mna vibuyu ambazo zimepangwa kwenye foleni tayari kungoja kuteka maji. Mama huyo amesimama huku akingoja zamu yake ya kuweza kuteka maji iweze kufika ili aweze kuteka maji. Kunao watoto mle nyuma ambao pia wamengoja tayari kusubiri ili kuweza kuteka maji.

Hapa ni shambani. Na ni mahala ambapo nzige wameweza kuvamia. Nzige ni wanyama ambao uharibu mahala ambapo kuna rangi ya kijani kibichi. Kunao wanaume wawili, ambao wanaowafulisha wale nzige, wasiweze kuharibu mimea ile yote, ili madhara yasiwe makubwa sana, nzige wale waende.

Hili ni jumba ambalo limeweza kuporomoka, na ni pahala ambapo watu walikua wakiishi, watu wameanza kufumukana mahala pale, ili waweze kusaidia katika uokoaji, na kuweza kuangalia kama kuna manusura yoyote aweze kutolewa mahala pale, kunao watu wamevalia pia yunifomu zao, kuashiria ni wale watu husaidia katika kuzima moto na kutokea wakati majanga yametokea ili kusaidia wakaazi pale.

Hapa ni uwanjani, na ni mahala pa kuweza kuteka maji, ni mahala mbali ambapo wanawake wawili wako katika harakati ya kuteka maji, maji hayo ni yale ambayo hujitokeza mahala ambapo watu wametenga shimo, mahala ambapo pengine kulikuwa na mto ukapotea na maji labda yanatoka chini, wanasaidia wanatumia kibuyu kile, sahani aliyobeba mkononi, kuteka maji na kuyaweka kwenye kibuyu.

Hii ni chanjo ambayo imeashiria ni MMR Vaccine. Kwa Kiswahili, hii ni chanjo ya surua, matumbwi tumbwi na rubela. Chanjo hii hupeanwa kwa njia ya kutumia sindano na kudungwa kwenye ngozi ya mtu ndani ya ngozi ya mtu na kuingia kwenye mwili, ili kumsaidia kukingana kutokana na magonjwa haya.

Hapa ni mahali ambapo kumeweza kutolewa msaada. Wanafunzi na Kuna watu wameweza kisimama pale. Wake kwa wanaume wameweza kisimama na kushika mabango mkononi. Kunazo pia zile pamba husaidia katika hedi zimewekwa mahali pale kwa kuonyesha kuwa zimeashiriwa kwa kutolewa kama msaada kwa watu walio pale.

Ni chupa ambayo huweza kubeba chanjo ya polio ambayo ni chanjo ambayo imeashiriwa pale kwamba ni ya kutumiwa kwa njia ambayo ni ya kudunga sindano. Kunayo pia sindano pale chini ambayo imelazwa chini huku kukiwa na stethoskopu nyuma ya chupa ile ambayo ni kile kifaa ambacho kinaweza kupima jinsi moyo unavyodunda.

Hapa ni hospitalini na ni kwenye chumba ambao kina watoto wamewekwa kwenye mashini spesheli, za kuweza kuwaeka ikiwa ni watoto ambao wengine walizaliwa kabla ya wakati wao, au wakiwa chini ya kimo kinachohitajika, mama yule amekuja kumwangalia mtoto wake ambaye ameekwa kwenye kifaa kile ili aone kama yupo katika hali salama au hali shwali.

Hii ni barabara ambayo imeweza kuharibiwa kutokana na mafuriko na maji. Imeweza kukatika mara mbili, huku ikiwalazimu watu waweze kubebana kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine. Kunaye mwanaume pale ambaye amebebwa huku amevalia nguo ya manjano, huku akiwa ameupanda mgongo wa yule mwingine, ili aweze kuvukishwa kwenda upande ule mwingine. Kunaye pia mwanaume mwingine ambaye amengoja pale kumchukua mwanaume huyu.

Huku ni hospitalini na ni sehemu ya kuweza kutibu meno. Mama yule amelazwa huku akiwa amemshika mtoto wake na huku daktari akiwa amesimama huku akimchezesha mtoto yule tayari kwa kuweza kuanza kufanya matibabu kwa mtoto yule.

Hii ni gari ambayo hutumika kuweza kuchota maji taka. Imeweza kuandikwa jina exhauster , kuonyesha kwamba maji ambayo yanayo bebwa na haya ni maji yale machafu. Yamewekwa pahala pale ni mahala ambapo maji haya huweza baada ya kuchotwa, huja kumwagwa ili aweze kutumika katika kutengeneza mbolea au kuweza kutumika katika mambo mengine mbadala badala ya kuachiliwa tu ovyo na kuweza kuharibu mazingira.

Hapi ni hospitalini na ni kwenye chumba cha kutibu watoto na kina mama. Mama yule ameketi chini na mkononi kamshika mtoto wake ambaye yuko tayari anadungwa sindano na nesi yule wa kike ambaye amesimama huku akimwangalia kwa makini ili asiweze kifanya makosa tayari akiwa anamchanja mtoto yule.

Haa ni hospitalini, pia ni kwenye chumba cha kufanya upasuaji, kuna mgonjwa ambaye amelazwa, huku upasuaji ukiendelea katika mwili wake, kuna madaktari sehemu zote mbili za mgonjwa ule, huku kunao wale wanataba, wanatazama wakingoja kuambiwa kile cha kufanya, huku kukiwa na daktari akiendelea upasuaji ule.

Hapa ni mahala nje ambapo daktari huyu ameweza kumketisha mama yuke kwenye kiti ili aweze kumchanja, mama huyu kwenye paja yake ameshikilia karatasi huku amefungua mkono wake ili daktari yule aweze kumchanja kwa njia ya kumdunga shindano .

Hili ni bomba la kupitisha maji taka ambalo limeweza kukingwa na mti ambao ulivurutwa pale na maji yale yaliyokuwa yakipita na kukinga mahala pale. Watu wamekuja kufurika mahali pale kufumukana ili kuweza kuona nini hicho ambacho kimeweza kufanyika na kuona jinsi bora ya kutatua tatizo hilo.

Hapa ni hospitalini na ni kwenye kitengo cha dakatari wa meno. Mwanaume yule kavalia miwani kalazwa chini huku kafunikwa vizuri kwenye kiti kile, na kunaye binti yule ambaye amesimama na ni nesi wa kike ambaye amevalia barakoa ili aweze kujikinga na anamhudumia. Pale kifuani mwake mna bango ambalo linaonyesha jina lake na hospitali anayoifanyia na kitengo.

Hawa ni wafanyakazi ambao wako katika hali ya kuweza kufanya usafi. Wanatumia vile vifaa ambavyo vilivyo mikononi kuweza kukusanya uchafu ule mahala pamoja ili labda waweze kuchoma uchafu ule au kuweza kutupa sehemu ambayo ni shwari ya kutupa taka.

Hapa ni nyumbani na kunayo mtoto na daktari ambaye ameweza kutembelea familia hii ili kuweza kuwapa yele matibabu ya mlango baada ya mlango anaadika pale kalamuni huku akiwa anatazama kwenye simu yake ili kuweza kuwapa mawaidha familia hii jinsi bora ya kufanya jambo alivyo kuwa amekuja kuwaonyesha.

Hapa ni mahala nje na ni mahala ambapo watu wamesimama kwenye foleni ili kuweza kupokea vitu vya msaada. Kunayo gari pale ambayo imepangwa vitu juu ambazo ni vitu ambavyo watu hawa ambao wamesimama kwenye foleni wanapewa. Kuna vile vibuyu ambavyo viko pale chini ambavyo ni vya kubeba Mafuta na kuna hao watu ambao wanafanya Ile kazi ya kuweza kuwapa wale ambao wako foleni vifaa vile.

Hapa ni kwenye chumba au duka cha kuuza madawa zile ambazo ni dawa za kienyeji au dawa za kiasili. Kunazo dawa ambazo zimepakiwa pale ukutani na kupangwa vizuri na kunao ubao ambao imeandikwa pale ambao inaashiria yale magonjwa ambayo dawa hizi huweza kusaidia katika matibabu.

Hili ni bango la daktari ambaye ni daktari Galazinga, ambaye ni daktari wa kichawi, ambaye anasaidia kulingana na bango lile. Anasaidia watu kuweza kupendana, anasaidia watu kuweza kuwa watu wakupendeza na pia ameweza kuiweka namba yake mle chini. Mnazo vile vifaa ambavyo amevieka pale ambavyo anavitumia katika ile ushirika wake au zile kazi zake za kichawi kichawi.

Hapa ni mahali ambapo watu wameweza kukuja kupata matibabu kwa njia ya bure. Watu wameketi kwa vikundi vikundi na madaktari huku wakielezwa. Mama huyo ambaye yuko hapa mbele amebeba kitambaa chekundu pale kwenye bega lake. Anaonyeshwa na kuashiriwa na daktari jinsi ya kufanya jambo njia ya maelezo.

Hapa ni hosipitalini, na ni kwenye kitengo cha wagonjwa wa hali mahututi, kinaofahamika kama, ICU .Kunaye mgonjwa ambaye amelezwa mle kitandani, na huku kuna daktari kule kando ambaye ameshikilia kifaa kimoja, na huku mwingine akitumia ile mashine sipesheli kupima ili wamwache mgonjwa yule akiwa kitika hali sawa.

Hapa ni hospitalini na ni kwenye kitengo cha mama na watoto. Mwanaume yule ambaye amesimama, ndiye gavana wa sasa wa kaunti ya Kisumu, ambayo iko kwenye eneo la Kenya. Anamwangalia mtoto yule ambaye amelazwa huku akiwa amelala, mama yake akiwa amesimama pale kando, akiwa anatabasamu sana.

Hapa ni hospitalini na ni kwenye kitengo cha madaktari wa meno. Kunaye binti yule ambaye amelazwa chini huku mwangaza ukiwa umeelegezwa kwenye mdomo wake ambao wameweza kufungua. Kunaye nesi pale huku kando ambaye ni wa kiume na huku daktari kando akiwa na vile vifaa ambavyo vinaweza kutumia kuangalia meno ya binti yule kama ipo shwari.

Ni shambani akina mama hawa wawili wamesimama kwenye sehemu ya kuweza kuteka maji, mmoja ameshikilia kibuyu kile ili aweze kuteka maji huku mwingine amesimama akimfungulia maji yale yaweze kuingia kwenye kibuyu kile waweze kuteka maji yale.

Ni hospitalini kwenye sehemu ya kutibu watoto na kina mama. Mama huyu ameketi chini kwenye Benji. Amembeba mtoto wake pajani huku anamfungua mkono wake Ili daktari huyu aweze kumdunga sindano Ile ambayo ameishika mkononi.

Hapa ni hospitalini na ni kwenye chumba cha kitengo cha kina mama na watoto. Daktari huyu ambaye ni daktari wa kiume, anamshugulikia mtoto yule ambaye amelazwa pale kitandani huku akimfunua. Mdomoni ameweza kijifunga barakoa. Pia kunaye binti pale kando ambaye anamwangalia daktari anapofanya yale anayoyafanya.

Hapa ni barabarani na ni mahala ambapo tukio la ajali limewezakutokea. Kunalo gari ambalo limegongana na gari la mafuta. Moja limeanguka chini huku sehemu yake moja ikiwa imewaka moto. Kunao watu wanaume ambao wanaonekana kurekodi tukio lile na kuna mwingine ambaye ameshika paipu ile ya kutoa maji mkononi.

Hizi ni chupa za kubeba chanjo ambazo zimewekelewa mahala juu ili kuweza kungoja kutumika. Kunao sindano pale ambayo pale inatumika kutoa chanjo ile kutoka kwenye chupa zile. Chanjo hii ni ya kutibu ugonjwa wa aina ya yellow fever . Kunao barakoa pale ambayo inasaidia wale daktari wanapovaa iweze kuwakinga.

Ni mahala ambapo watu wamekuja kupokea matibabu, mama huyu ambaye amevalia barakoa na amevalia pia miwani na kujifunga vizuri pale kwenye kichwa ameufungua mkono wake ili nesi huyu ambaye amesimama na kukashika sindano mkononi aweze kumdunga ile sindano.

Ni hospitalini na ni kwenye kitengo cha daktari wa meno, binti yule ameweza kulala kule kwenye kile kiti ambacho hutumiwa pale kwenye hospitali ya meno huku amefungua mdomo wake, daktyari yule ambaye ni wa kike ameweza kupitisha mashine spesheli ambayo huungeza mwangaza ambao unaweza kusaidia kuona meno iliyo na tatizo.

Hapa ni mahali ambapo kumeweza kupata kuchomeka kisha Moto ule ukazimwa. Watu wamefungumana mahala hapa Ili waweze kujionea tukio hilo ambalo limeweza kutokea. Kuna hawa watoto, kuna hawa kina mama, kuna hawa kina baba ambao wamebaki kwa mshangao kwa tukio hili ambalo limeweza kutokea mahala hapa.

Ni barabara ambayo imefurika maji, kunayo gari ya wagonjwa ambayo inapita kuja sehemu hii huku watu wakipita kandokando ya gari ile, jamaa huyu ambaye amebeba kile kifaa chake cha kusukumia mizigo anaonyesha gari ile njia ambayo itakayoweza kupita.

Ni mahala nje ambapo ni mahala watu huweza kununua vitu. Kunao wanaume wawili ambao mmoja amekalia kwenye pikipiki ambayo yaye nimwendesha pikipiki. Huku kichwani amevalia herimeti ile ya kumsaidia kukinga anapopata ajali, huku mdomoni pia amevalia barakoa. Kunao mwanaume yule mwingine ambaye ni muuzaji amevalia kanzu na huku wakiwa wamevalia pia barakoa. Anamweleza yule mwanaume kuhusu viaa hivi anavyoviuza.

Chupa ambazo huweza kubeba chanjo na zimeekelewa juu ya meza, kunazo zile ambazo zina rangi mle kando na pia mna sindano zililzo lazwa chini, pia zimewekwa lebo ili kuonyeshwa mahali pa kujazwa mgonjwa atakapo dungwa shindano.

Huyu ni nesi wa kike, yuko kwenye chumba ambacho ni chumba maalumu cha kuwaweka watoto ambao wametoka kuzaliwa. Amemshika mtoto huyu na anaonekana kumbadilisha nguo ile, ili aweze kumwekwa mahalia ambapo ni salama.

Mwanamke huyu, ameweza kushika kwenye mkono mmoja chupa, na kwenye mkono mwingine karatasi ambayo ina maelekezo ya chupa ile. Ina maelekezo zaidi ili kueleza kwamba dawa zile ziko kwenye chupa ile au kifaa kilicho kwenye chupa ile, kiliweza kununuliwa kwa pesa zile na ni chupa ambayo imebeba dawa ya aina fulani.

Ni sehemu ambalo inakaliwa na maskwota . Kunalo tangi ambalo ni kubwa ambalo ni la kwanza hapa na ni la kuweza kubebea maji ambayo yanatumika kwenye kambi ile ya maskwota . Kunazo manyumba aina za manyata na zingine ambazo zimetengenezwa kwa mabati kuashiria mahali ambapo maskwota wanaishi.

Watu wamo pahali ili kuweza kupata matibabu na ni pahala nje. Kunao wale walio kwenye foleni. Kunao kina mama; mmoja ambaye ameweza kujifunga kujifunika leso na mwingine kabeba begi mkononi. Kunaye mwanaume huyu ambaye amefungua shati lake huku kwenye mkono ili aweze kudungwa sindano.

Ni hospitalini kwenye kitengo cha watoto. Mama yule ameketi kamshika mtoto wake mkononi ili nesi yule ambaye ni wa kike aweze kumdunga sindano. Nesi yule ana sindano mkononi na kavalia glovu huku mdomoni amejifunika kwa kutumia barakoa.

Hapa ni hospitalini, mwanamume huyu amelazwa kitandani naye daktari ambaye anaonekana kufanya vipimo kwa mguu wake Kwa kuukunja na kuukunjua inaonekana kuwa mgonjwa amejifunika na Kita mvua ili asianbukizane ugonjwa.

Huyu ni daktari wa sikio, anatumia kifaa cha kipekee kuweza kutazama ndani ya sikio ya binti yule, kueza kuona kama kuna kitu chochote ambacho kimekwama ndani, au kuna tatizo lolote ambalo laonekana.

Hapa ni hospitalini na nesi huyu yuko katika hali ya mafunzo , mkononi ameshika mchoro ule kama mchongo wa mtoto ambao anatumia kufunzia wanafunzi wake jinsi ya kutumia mchongo yule au jinsi ya kuwa na mtoto katika ile wadi. Mkononi amevalia glovu na amevalia kuashiria kuwa yeye ni daktari na ili iwe ni kama njia bora ya kumshika mtoto mdogo usiweze kumwambukiza.

Humu ni hospitalini kwenye wadi. Tunamuona mgonjwa wa kiume, ambaye amelazwa. Anaonekana kuwa mwenye machungu na mwenye kupumzika. Kichwani pale, amefungwa bendeji, na pia pale mkononi amefungwa bendeji.

Hapa ni maala inje na ni maala ambako taka zinatupwa. Wanaume hawa kuwa wanawake. Wame shika vijiti mkononi ukuwa mbali ya glove. Ili kuweza kukusanya taka hizi kwa pamoja. Waweze kuzichoma. Ili wazingete haziweza kuwa chafu jinsi ya livyo kwa sasa.

Hapa ni mahala pa maonyesho, jamaa yule aliyevalia suti ambaye ni wa kiume ni mwanaume anamwonyesha yule jamaa aliyesimama na kumwaga maji na wengine wote walio karibu yao jinsi bora ya kuweza kuosha choo yao, maana choo inayotumika ni ile choo ya kutumika katika maelezo au uonyesho.

Huyu ni nesi ambaye mkononi ameshikaa sindano , na sindano hii anaonekana kuitilia dawa ili aweze aweze kwenda kumdunga mgonjwa ambaye anahitaji dawa hii kwa moja ama nyingine , nyuma yake pia kunaonekana nesi wengine ambaye ameketi.

Huyu ni daktari ambaye anafanya vipimo vya damu , anaonekana kuwa mahali ambapo pamekingwa ili asiweze kupumua dawa zile , ameweza pia kuvalia barakoa na koti ambayo ni nyeupe ya kuonyesha kwamba yeye ni daktari.

Hapa ni hospitalini na ni kwenye kitengo cha watoto, mama huyu amebeba mtoto wake kwenye mapaja na akamfunua ili daktari huyu ambaye ni nesi wa kike, aweze kumdunga sindano, daktari ameeza kusimama na mama ameketi.

Hawa ni wanawake, mmoja ameshika kipasa sauti akipita na huku anatembea akipitizwa akipitisha ujumbe kwa watu, mwingine amemwandama nyuma sako kwa bako kueza kuandamana kwa pamoja.

Hapa ni mahali nje ya jengo ambapo tuna watu watatu,, Mmoja ni polisi ambaye ni wa kiume, wawili ni Binti ambao ni wa kike, na ambao wamevalia kama waonyesha wanaofanyia watu mafundisho ya jinsi ya kunawa. Kunazo pipa pale ambazo zina rangi ya blue ambazo zinatumika kubeba maji wakati mtu anaponawa. Kunayo ndoo pale chini pia, inayotumika kuteka yale maji chafu.

Hapa ni hospitalini kwenye kitengo cha kina mama na watoto waliozaliwa. Mama huyu ameketi kwenye kiti amembeba mtoto wake mkononi na kumfungua pale kwenye paja ili daktari huyu wa kike aweze kumdunga sindano ile na kuweza kumtibu.

Huu ni mkono ambao umeshikilia chupa mbili za dawa. Ambao pia inaonekana kwamba shindano imetiliwa ndani, ili iweze kutoa dawa kutoka ndani ya chupa zile ili iweze kudungwa mgonjwa au kumdunga mnyama.

Hii ni nyumba aina ya manyatta. Mandhari yake yanaonekana kuwa ni mahali ambapo pamevurika. Tunawaona watu wengi wanakimbia mahali pale ili kuweza kusaidia vitu vilivyo ndani visivurike.

Hapa ni hospitalini na ni kwenye kitengo cha watoto na kina mama. Kunaye mama ambaye amevalia shati nyekundu. Ameketi pale na kumbeba mtoto wake mkononi. Nesi huyu ambaye ameinama chini kamshika mtoto Yule mkono. Anaonekana kupitisha kifaa kwenye mkono wa mtoto Yule. Kunaye Mzee pia ambaye ndiye ametoka kuingia pale langoni. Anaangalia huku kukiwa na watu wengine wawili nyuma. Wanaangalia kile kitendo ambacho nesi anafanya.

Hapa ni hospitalini na ni kwenye kitengo cha daktari wa meno, kunaye mama ambaye amelazwa pale chini kafunguliwa mdomo wake ili daktari huyu wa kiume ambaye amevalia ile shati ya bluu na mkongoni amevalia glovu yupo yu anamwangalia pale mgonjwa Ile mdomoni ili aone kama kuna tatizo ya meno, pia daktari huyo ambaye ni nesi wa kike anamulikia yule daktari mwanga ili waweze kutumia kuona.

Hapa ni mahali nje na ni mahali ambapo Kuna maonyesho kuna mama aliyelazwa chini ambaye anaonekana kuwa mjamzito na kuna yule mkunga anaonekana kushika ile mimba yake Na kuonyesha wale ambao wameketi chini jinsi bora ya kuketi chini na kuzalisha mama aliye mjamzito.

Hapa ni hospitalini. Tunawaona watu wengi, ikiwemo binti huyu aliye ameketi ambaye nesi anamhudumia kwa kuweza kumdunga sindano, kwa sababu ya kumtibu.

Huu ni mkono wa daktari, ambao umevalia glavu ambayo ni ya kijani kibichi. Mkononi mnayo ile chupa spesheli ambayo hutumika kubeba Ile chanjo ya virusi hivi vya measles mumps na rubis hii chanjo husaidia mtu kukinga ili magonjwa yasiweze kumdhuru. Mna sindano pale ambayo pia hutumika kutoa chanjo ile kwenye chupa ile kispesheli.

Hii ni chupa ya dawa, chupa hii iko katika rangi ya kijani na imebeba dawa ambayo inafahamika kama Natures's Bounty ni dawa hii niya kuwasaidia wale ambao labda wanakosa vitamini ya D kwa wingi mwilini.

Hapa ni hospitalini tunawaona madaktari wawili wa meno wanamtibu mgonjwa ambaye amekuja kuangaliwa meno labda kutolewa meno kusafishwa meno na wameketi wote. Mgonjwa yule anaonekana kwamba amelazwa.

Hapa ni hospitalini mama huyu ameketi hili auguze, msichana yule binti aliyesimama ambaye amevalia barakoa anamuuguza mama huyu ,anamdunga sindano kwenye mkono wake juu.

Hapa ni shambani ,mimea imepandwa. daktari huyu amevalia nyeupe kabisa ameshikia pampu mkononi ananyunyizia mimea Ile dawa ambayo isije ikashikwa na midudu ikaja kuiharibu.

Hapa ni mahali ampabo kumefurika, jamaa huyu amehama na mzigo yake ili kuweza kuisafirisha kutoka upande ambaye hauna maji kutoka kuenda upande mwingine pia hakuna maji kupitia kwenye maji ili viti hivi viwe njia ambayo iko shwari kwa sasa ya kusafirisha.

Hapa ni ndani ya ambulensi, na pale naeza kuona kitanda cha machela ambacho wanapo enda wanapomuendea mgonjwa watambeba pale juu juu kisha wakaweza kumueka ndani, mle ndani pia mna vifaa vingine ambavyo vyaweza kuwasaidia kutibu mgonjwa kumpa huduma ya kwanza.

Hapa ni hospitalini na ni kwenye chumba cha kina mama na watoto. Mama huyu ameketi chini, na kumbeba mtoto wake mkononi kwa kumtazama. Mtoto huyu ametoka kuzaliwa na ndipo mama anavompokea. Pale nyuma mandhari mnaonekana kuwa na mashine speseli za pale hospitalini.

Hapa ni hospitalini kwenye wadi, tunamwona kwamba mgonjwa huyu ambaye ni wa kiume, anaweza kudungwa sindano na muuguzi yule ambaye ni ni wa kike, na wote wamevalia barakoa ili labda kujikinga na magonjwa kuambukizana.

Hapa ni hospitalini na ni kwenye daktari wa kitengo cha meno. Mama huyu amelazwa kwenye kiti na yule nesi ambaye yupo nyuma yake amemwekelea mkono mabegani mwake. Mama huyu ameinua kidole moja juu kuonyesha kwamba, kazi ambayo ameifanyiwa iko shwari.

Hapa ni mtoni na watu hawa wameeza kuabiri Ile melikebu ili waweze kusafirishwa kutoka upande mmoja kuenda upande mwingine. Kunao wengine ambao wamesimama kule mpaka, kando ni wapita njia na kuna nyumba zile ambazo zimetengenezwa na kalatasi mle kando.

Hapa ni hospitalini. Nawaona nesi wawili ambao wanamshughulikia mtoto ambaye yupo pale kitandani labda amepumzika au ni ni mgonjwa. Hapa ndipo watoto hulazwa, wazazi wao wanapopumzika.

Hizi ni chupa mbili ambazo zimo mbele ya karatasi amabayo inaeleza kazi ya chupa zile , chupa hizi zaonekana kubebe chanjo ambayo hutibu magonjwa kadha wa kadha au husaidia kukinga magonjwa.

Pahala hapa, ni mahali ambapo penye mafuriko. Watu hawa, njia ambao pekee wanaweza itumia kutembea ni kupitia kwenye maji. Kwa vile, wanapita kwenye maji ile waweze kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine wa nyumba zao.

Huyu ni mtu ambaye anaweza kutoa tembe Ili aweze kunywa. Katika mkono wa kulia, ameishika chupa Ile kwa njia ya kujiwekea dawa kwenye mkono ule wa kushoto. Ameweka tayari tembe mbili na tayari yupo Ili kuweza kuzikunywa.

Hapa ni mahala ambapo chumba kinabomolewa na gari ile. Gari ile iko katika harakati ya kuangusha chumba kile na iko karibu kufanikiwa. Kunao polisi ambao wanafanya hali yao ya kupitapita pale wanapochunga kazi ile, inapoendelea.

Humu ni hospitalini, tunawaona kwamba kuna wagonjwa wamelazwa kwenye vitanda, machela pale, aliyembele yetu anaonekana kwamba ameumia mguu akafunika mguu yule mwingine kwa uchungu.

Hapa ni kwenye duka la kuuza maji, mama yule ameshika kibuyu moja mkononi na kingine amekieka pale anaendelea kuteka maji, kuna jamaa ambaye amesimama ameshikilia kibuyu chake mkononi tayari kungoja ili aweze kuchota maji naye pia.

Hapa ni hospitalini na ni kwenye kitengo cha macho daktari huyu wa kike ambaye amevalia miwani anampima yule mgonjwa ambaye ni wa kiume ambaye anatumia mashine specieli ambayo hupima macho kuona ule umbali macho yanaweza ona ama macho yana tatizo gani.

Hapa ni hospitalini na ni kwenye kitengo cha daktari wa meno. Binti huyu amelazwa kitandani, amefungua mdomo wake na daktari yule ambaye amesimama, ameshika mashine spesheli, kuipitisha ,mdomoni mwake ili kuweza kuangalia kama meno ii katika hali salama.

Hapa ni hospitalini na ni kwenye kitengo cha meno inaonekana kwamba mgonjwa wa kike amelazwa pale na kisha kuufungua mdomo wake wazi tunamuona mwanaume yule ambaye ni daktari anaangalia meno yake aone kama kuna tatizo.

Hapa ni mahali ambapo watu wanakuja kupokea matibabu, mama yule amemshika mtoto wake mkononi na kwenye mapaja na amemfungulia daktari mkongo ya mtoto yule ile daktari aweze kumwangalia. Daktari yule ambaye ni nesi wa kike amemshikilia mtoto yule ili aweze kumtibu.

Hapa ni hospitalini kwenye kitengo cha kina mama na watoto. Mama huyu ameketi chini amemshikilia mtoto wake kwa kumfunua shati ili nesi yule ambaye amesimama aweze kumdunga sindano iliyo na dawa ambayo itamsaidia mtoto yule.

Hapa ni shambani kuna mimea pale ambayo imepandwa vizuri na kwenye laini, daktari huyu amevalia nguo nyeupe pepepe na kujifunika ili dawa ile ambayo anainyunyuza kutumia pampu ile ambayo ameivaa mgongoni iziweze kumdhuru anainyunyuza mimea ile ili iziweze kudhuriwa.

Hii ni chupa ambayo inayobeba tembe. Imeelazwa chini na mle kando mna zile tembe ambazo zinaekwa ndani, zimewezwa kuwekelewa pale chini. Chupa hii imeatembe zile ambazo zinaasaidia kupata ile vitamini D na inakutoka kwa kampuni ambayo inasema ina tembe mia moja.

Hapa ni hospitalini nani kwenye chumba chenye machine spesheli. Binti yule ambaye ni nesi katika hospitali hii anapanguza machine ile kwa kutumia maji na kitambara ambacho ameshika mkononi. Ukutani pia mna televisheni na saa na humu kando pia kumeandikwa fungu katika bibilia.

Hapa ni kwenye majumba na ni kwenye lango kuu na kumefurika. Binti hawa wameshika mmoja ndoo, mwingine beseni ili kuweza kusaidia katika mahala hapo kwa kuyamwaga maji yale inje, ili waweze kupunguza mafuriko kwenye mahala ambapo wanaishi.

Hapa ni hospitalini, na mle ukutani ambapo mahali mama huyu amelazwa kitini, mle ukutani mna bango ambalo linaashiria kwamba kazi inayofanyika hapa inafanywa bure. Mama huyu amelazwa chini pale kitandani, anaonekana kuangaliwa na daktari huyu meno yake kama ipo sawa au iko shwari.

Hapa ni hospitalini na binti huyo mdogo ameketishwa pale kitandani na daktari huyu anaonekana kumpinga kwa kushika pale ambapo mishipa ya damu inapita wanaonekana kuzungumza kwa pamoja daktari huyu kupata ujumbe kutoka kwa binti huyu.

Huyu ni mwanamke ambaye amebeba mkononi kifaa kile cha kuzimia moto, anaonekana kukielekeza kwenda mahala ambapo moto unawaka , anaonekana kuipulizia ile ya kuuzima moto ule kwa kuonyesha watu njia halisi ya kuzima moto.

Hawa ni wanawake wawili ambao wanaonekana kuwa wamo katika hali ya kushona. Wanashona barakoa, ili ziweze kuuziwa watu waeze kuvalia. Barakoa zile zinaonekana kuwa rangi ya samawati.

Hapa ni mahali nje ambapo watu wamekuja kupokea matibabu. Kuna binti ambaye ameketi kwenye kiti na ufunguo mkono wake katoa shati ili aweze kudungwa sindano na muuguzi yule aliyesimama. Kuna pia anayesimama nyuma ili kuangalia ile kazi yote inayoendelea.

Huyu ni daktari. Mkononi ameshika chupa ya dawa na pia sindano ambayo anaitilia dawa. Huko mkabala nyuma yake mnaonekana watu walio kwenye foleni, wanangoja kutibiwa na dawa ile.

Hapa ni hospitalini ambapo ni kwenye kitengo cha watoto. Mama huyu amemshika mtoto wake kwenye mapaja na kumnasa ili aweze kudungwa sindano na nesi huyu wa kike ambaye naye pia amejifunga kitambara cha kijani kichwani.

Hizi ni chupa za kubebea dawa na niza kubebea dawa ambazo ni za tembe. Moja ina rangi nyeupe, ingine pia ikiwa na rangi nyeupe. Na kila chupa ina maandishi, ambayo yanaonyesha kila tembe ambazo inabeba zinasaidia kufanya nini na zinatoka kwa kampuni gani.

Hii ni chungu, chini yake mna vifaa vidogovidogo vingine vyekundu vingine vyeupe na nyuma yake mna mchongo na vitu hivi huaminika kutumika katika hali ya kigangakiganga.

Hapa ni hospitalini na ni kwenye kitengo cha mama na watoto wale ambao wametoka kuzaliwa, mama huyu ameketi kwenye kitanda anaonekana mwenye tabasamu, na huku amemshika mtoto wake mkononi, mtoto yule amelala na mama huyu anaangalia kwa tabasamu, nyuma pale mna neti na mahali hapa ni mahali ambapo kumepakwa ile rangi ya bluu .

Hapa ni hospitalini na ni kwenye kitengo cha watoto. Tunamuona daktari yule ambaye ni nesi wa kiume anaonekana kumpa mtoto yule aliyelazwa kitandani chanjo, mama pia ametabasamiu kumuona mtoto wake akipewa chanjo.

Huyu ni mama ambaye anamwonyesha mtoto wake njia bora ya kunawa mkono na njia iliyo sahihi ili kuweza kuangamiza viini vyote, pia pale nyuma tunawaona watoto wawili na mama ambaye anaonekana kuenda na mtoto wake nyumbani.

Huyu ni mama mwenye furaha. Mkononi amemshika mtoto wake anaonekana kwamba ndio hapo ametoka kumaliza kumnyonyesha. Pale nyuma pembeni pia mna neti na pale kando muna chupa ya maji na huyu ameketi kwa furaha.

Hili ni bango la duka la kuuza dawa la kiasili linalofahamika kama Masai Herbal lina nembo ya nunua sasa na pia lina maelezo ambayo insema kwamba pata tiba kwa za asili kwa asili mia mia ndani na nje ya Tanzania lina namba pale ambayo unaweza kupiga na pia ina michoro pale ya watermelon ambayo ni tikitiki maji na vitu vinginevyo pale vingi.

Hapa ni hospitalini kwenye kitengo cha kina watoto na kina mama. Mama huyu ameketi chini, amemshika mtoto wake na kisha kamfungua kwenye mkono pale ili aweze kudungwa sindano, na nesi yule ambaye amesimama na sindano yake imo mkononi.

Hapa ni hospitalini na ni kwenye chumba cha watoto mama huyu Anamhudumia mtoto yule wake ambaye amelazwa katika kitanda chake spesheli amamfunga mtoto ile pamba ili aweze kuwa sawa kama huyu ameachiwa na zile vitu ambavyo hubakia baada ya mtu kudungwa sindano.

Hapa ni hospitalini, kuna mama ambaye ameketi kitandani na amemshika mtoto wake. Kuna watu ambao wamesimama kando yake na mama mmoja anaonekana kuwa anamwelezea kitu, na mama huyu mwenye mtoto mkononi anaonekana kusikiliza huku wengine walio kando wanaoneka kumsikiliza pia kwa makini wakimtazama mama yule.

Hapa ni mahala nje, Kunazo nyumba haina ya manyatta, ambazo zinafahamika na kutumika na jamii, haina ya kimaasai. Kuna mama ambale ana vitambara nyekundu na kambalia nyekundu na shanga nyingi nyingi pale shingoni, amekalia kwenye kiti, pia tunamuona nesi ambaye ni daktari, anaonekana kutilia sindano kwenye dawa ili aeze kutoa ili kumtibu mtoto yule ambaye mama amembeba mkononi.

Kijana huyu amesimama amekuja kushuhudia majengo ambayo yameporomoka, kuna yale mengine ambayo yako pale kando ambayo yanaonekana ame hamna watu, kuna watu pia pale nyuma kando wanaangalia jengo hili ambalo limemaliza kuporomoka.

Hapa ni hospitalini na ni kwenye kitengo cha daktari wa meno, mgonjwa huyu ambaye ni wa kike ambaye ni binti amelazwa chini huku akiwa amevalia miwani na kufungua mdomo wake, daktari yule ambaye ni wa kike amemfungua mdomo na kudhinia meno yake ndani ya mashine ili kupima meno ile yake kuangalia kama iko sawa.

Hizi ni hedi za usafi ambazo zimepakiwa kwenye makaratasi yao zimewekelewa juu ya meza na kupangwa vizuri na kunae binti pale ambaye mkono wake umewekelea juu ya hedi zile iliwangoje labda kuwapa watu.

Hapa ni katika mfereji wa kuchota maji, tunamuona mama ambaye kwa umri wake anaonekana ni mzee au bikizee hivi yuko pale ananawa mkono anatumia maji yale kwa furaha.

Haya ni majengo ya mtaani, mwanaume uyu na mwanamke amabye mwanaume ni mzungu na mwanamke uyu ni mwafrika , wamesimama kando ya choo ile, kunayo gari iliyo nyuma ambao pia mna mtu ambaye amesimama, kuna mzee pia amesimama pale karibu na mabati yale ya nyumba ile

Hapa ni hospitalini na ni hospitali ya meno, madaktari hawa wawili wanamuuguza msichana yule aliyelazwa ambaye ni mgonjwa, wanaangalia hali ya meno yake wakitumia mashine spesheli

Hizi ni dawa za kiasili, kunazo zile ambazo zimeekelwa juu ya meza juu ya gunia, kunazo zile ambazo zimefungiwa ndani ya chupa, kunayo panga na mle kando tunamuona mama ambaye ameketi akiangalia kando.

Huyu ni mtu ambaye ameshika chupa mbili za dawa. Moja kwenye mkono wa kushoto, na ingine kwenye mkono wa kulia. Anaonekana kavalia aproni nyeupe pepepe, na pia kavalia sweta ambayo ni nyeusi tititi.

Hapa ni hospitalini na kwenye wodi ya akina mama. Tunamwona mama ambaye anatabasamu maana ameweza kupata kumzaa mtoto aliye na afya njema wote wanatabasamu mtoto yule anaonekana kulala.

Haya ni majumba ambayo yanachomeka kwa moto. Kuna upande wa majumba haya ambayo tayari ushachomeka hadi uka ukazimia na kuna pahala pengine ambapo bado moto haujafanikiwa kumaliza. Moto huu unaonekana kuwa mkubwa zaidi.

Huyu ni mama ambaye mkononi amebeba mtoto wake huku akiwa amemfunga leso kwenye mwili wake kule nyuma kichwani pia amejifunga kibuyu ambacho kimejitokeza kwenye mgongo wake mbele yake pia kuna mama mwingine ambaye pia vilevile amebeba kibuyu kile ambacho ametoka kuteka nacho maji.

Hapa ni hospitalini tunaona kwamba kunaye mama ambaye yuko anatibiwa, na muuguzi huyu ambaye ni daktari wa macho. Inaonekana wote wamevalia nyeupe, na wameketi mkabala na mwingine.

Hapa ni hospitali kwenye hema ni zile hospitali ambazo zimewekwa nje ili kuweza kutibu watu kwa siku za vile kunavyo vipindi kama vya kutibu watu bure. Mna vitanda mle ambamo watu wagonjwa wataweza kulazwa, kunaye nesi ambaye anapita ambaye kichwani amevalia kile cha kujikinga na pia amevalia barakoa pale kwenye uso wake. Mnao pia televisheni ambaye inayoonyesha kipindi mle.

Hapa ni hospitalini kwenye kitengo cha watoto. Mama aliyevalia shati nyekundu amembemba mtoto wake mkononi. Kunaye mtoto mwingine ambaye amesimamishwa anapewa chajo kupitia kwa njia ya mdomo na nesi yule.

Hapa ni hospitalini, na watu wamekuja kupokea matibabu. Tunamwaona mama ameketi kainua kichwa chake juu kisha kaifungua mdomo wake. Kuna daktari wa kiume aliyevalia barako na anaonekana kuwa amevalia saa kwenye mkono wake anamwekea dawa ile mdomoni.

Hapa ni shambani na daktari huyu ameweza kuvalia hadi kitu cha kumfunga pale mapua ili asiweze kupumua gesi mbaya, amebeba pampu kwenye mgongo yake, anaonekana kunyunyuza dawa kwenye mimea iliiziweze kukuliwa na wadudu.

Hapa ni hospitalini na mama huyu amemkuja kupokea matibabu. Anaonekana ameketi chini kafungua ili aweze kudungwa sindano na katika hali ile amejifunika macho kutokana na uchungu ule wa sindano na nesi huyu ambaye ni wa kike amesimama pale akiwa anamdunga sindano tayari kumtibu kwa ugonjwa unaomwandama.

Hii ni chua inayo tumika kubeba dawa, na dawa iliyomo, katika chupa hii ni IBUPROFENI, hii ni dawa inayotumika kutoa maumivu, chupa iyo niya nyeupe na ina maandishi mekundu kando pia pale kuna chupa zingine moja ikiwa ina kifuniko ambacho ni cha njano.

Hapa ni kwenye wodi ya kina mama ambao wamejifungua. Kunaonekana mama ambaye anatabasamu ya kuwa amemuona mwana mpya na ambaye pia ametembelewa na mama mwingine ambaye anazawadi anaweza kuzipanga vizuri ampe.

Hawa ni madaktari ambao wamevalia mavazi meupe pepepe. Mmoja, amefunga pampu mgongoni, ananyunyiza dawa pale mahala chili. Pale kando, pia kumekingwa na karatasi ambayo ni nyeupe, na pia kuna ile mashine ambayo husaidia kusafisha hewa ndani.

Hapa ni mahala ambapo watu wamekuja kupokea matibabu. Mwanamke huyu ambaye ni nesi, ameishika dawa mkononi na sindano, anatilia dawa kwenye sindano ili aweze kumtibu mtu. Kuna watu wengine kwenye foleni tayari wanangoja ili wakati wao ufike waweze kuhudumiwa.

Hizi ni chupa spesheli ambazo zinatumika kubeba chanjo, mkono ule ni wa daktari ambaye anatumia sindano ile ili kuweze kutoa chanjo ile kwenye chupa ile, ili aweze kumdunga mgonjwa, kunao ule boxi ambayo utumika kupakia zile chupa ambazo hubeba chanjo hiyo.

Hapa ni darasani, tunawaona watoto wameketi chini ili waweze kuonyeshwa na mwalimu yule aliye mbele. Mkononi wameweza kuzishika picha, picha ambazo zina maelezo tofautitofauti kwa picha na pia kwa maandishi.

Huyu ni daktari ambaye kichwani amevalia ile tochi ambayo huvaliwa kichwani ilituvyovanya kazi aziweze kusumbuka amevalia nguo ambazo ni mavazi meupe na mdomoni pale pia anabarakoa ambayo hajaifunga sawa mkononi ameshika mashine spesheli na huku pia amevalia saa kwenye mkono wake wa kuume.

Hapa ni mahala nje ya duka, kunao binti wale watatu ambao wawili wamesimama na mmoja pamoja na jamaa yule wa kiume wananawa mikono huku wakionyesha wale wenzao jinsi bora ya kuweza kunawa mikono wakati huu wasiweze kuambukizana magonjwa.

Hapa ni mahala ambapo kulikuwa kumeegeshwa magari inaonekana kwamba kumefurika hadi kiwango cha kwamba gari ya kijani imeweza kuzama kimo kirefu kunazo zingine pia kwa umbali ambazo bado hazijazama.

Hapa ni hospitalini na ni Kwa chumba cha kufanya upasuaji speciali maadaktari wale wamesimama, kwa mahala ampapo wanasimama, wanaangalia mashine kwa kumuangalia yule mgonjwa, kunao wale wanaamuudumia, kunao wale wanaangoja kupewa ile kupewa mawaidha jinsi watakavyofanya.

Hapa ni inje ya jengo, kuna madaktari wawili ambao wamejifunika hadi wakavalia vile vitu vya kuzuia gesi mbaya isiingie. Mmoja ameshiukilia, anamwaga kwenye mtungi na kunaye mmoja amefungua ule mtungi ili mwenzake aweze kutilia ile dawa ndani.

Hapa ni mahala wazi ambapo watu wamekuja kupata huduma. Tunamuona mama huyu amembeba mtoto wake mkononi na pia kuna msaidizi pale muuguzi ambaye anaonekana kumpa mtoto yule chanja kupitia kwa njia ya mdomo.

Hapa ni hospitalini na daktari huyu ambaye ni nesi wa kike, ambaye amevalia barakoa mapua. Ameshika dawa mkononi, anaitilia kwenye sindano ile, ili aweze kumhudumia mgonjwa ambaye anamhudumia wakati huu.

Huyu ni mama na binti, mama ameshikilia mti mkononi ambao anatumia kutembea mahali pale ambapo pamefurika. Binti Yule ameshika Ile mti na kuibeba kule begani ili akaweze kuvuka nayo katika maji haya na kueza kuenda nayo nyumbani.

Hawa ni watoto wameweza kutumwa waweze kuenda kuteka maji kwa vibuyu vyao. Tunaona kwamba mmoja ashamaliza kuteka maji anamsaidia yule dada yake kuweza kuteka maji. Mbeleni pia mna maji ambayo ni ya bomba maji ambayo ni machafu.

Hizi ni chupa za kubeba chanjo na chanjo hii ni ya kutibu magonjwa ya Measles, Mumphs, Rubella Virus na ni mbili, pale nyuma pia kunayo ile mahali ambapo zinaweza kuwekwa ili ziweze kuwa katika hali bora.

Mwanaume huyu ambaye amevalia mavazi ya kujikinga anapofanya kazi. Usoni amejifunga na kichwani amevalia kofia nyekundu, mkononi ameshikilia mashine spesheli ya kuweza kutoa moshi na anatembe huku akipuliza moshi ile kwenda kwa upande wa majani.

Hapa ni mahali kame na ni mahali jangwa ng'ombe huyu amefariki kutokana na kukosa chakula au kukosa nyasi ili aweze kula akafariki. Wazee hawa wawili wanatembea mahala pale ili kuweza kujionea hali inavyo inazidi kuzorota. Kuna mti pale mti huu hufahamika kumeza mahali ambapo pamekakuka mwanzo hautumii maji mengi kutoka mahali iliopo.

Hapa ni hospitalini kwenye kitengo cha daktari wa men. Daktari huyu ambaye amevalia nguo nyekundu ameshika mchongo, ambao ni wa mdomo na meno huku mkononi ameshikilia ile brashi ya kuweza kubrashi meno, anamuonyesha binti huyu ambaye amevalia vizuri kama binti wa Kiswahili jinsi bora ya kuweza kusugua meno pale mtu anaposugua meno.